Kwenye chumba cha matibabu. Mgonjwa anasubiri tiba kutoka kwa daktari wake. Daktari naye amejihami kwa kuvaa mavazi rasmi ya kazi na hata kufunga pua zake. Daktari huyu anajali afya yake na ya mgonjwa wake.

Kwenye chumba hiki cha kuwahudumia wagonjwa. Mgonjwa anaonekana akiwa hoi na tayari ameanza kupokea matibabu. Daktari anaonekana kuufunika mwili wake wote. Bila shaka , ugonjwa huu ni ugonjwa hatari hata kwa daktari anayetoa huduma hii.

Wahudumu tayari wameanza kuwapa wagonjwa wao huduma. Huduma yenyewe inaonekana kuwa huduma ya chanjo. Wanaochanjwa ni wanadamu wa kawaida kulingana tu na mavazi yao. Hawaonekani kuwa watu wa kipato lakini bila shaka afya ni nzuri kuliko mali.

Akina mama wamefika kwenye gari hili ambalo limeandikwa Beyond Zero kuonyesha kwamba wameshuka hapa ili kushughulikiwa kwa mambo yao ya kijinsia ya kike. Wanaonekana kuwa na matumaini sana na wanapotazama kunaonekana kuwa na mtu ambaye labda wanamsubiri ili aje awaelekeze kwa mambo yanayofuata katika shughuli za hapo.

Shughuli yaonekana kuwa ya usajili. Walioko pembeni wanasuburi kufanyiwa huduma na yule aliyoko kwenye meza akiwa na kalamu yake na karatasi. Inaonekana kuwa na subira macho yao yanaashiria kuwa wanatarajia makubwa kutoka kwa huyu ambaye ni mhudumu wao.

Sehemu za huduma ya kina mama tayari imeegeshwa. Mama tayari ana mtoto na mtoto anaonekana kuwa katika hali nzuri. Mwavuli umamsitiri mtoto kutoka kwenye jua kali la siku hio. Labda wengine hawajafika kutokana na jua hili.

Wahisani wamefika shuleni humu, nao wamezibeba chupi za watoto wadogo ambao wanaonekana kuzibeba na kuzifurahia, labda ka ishara hii, wahisani hao wametambua kwamba wanafunzi hao wanakosa mahitaji muhimu ya ndani.

Mlangoni mwa gari hili la kutoa huduma kwa wanawake wamesimama wauguzi wawili. Chini yake mmoja ameketi, mwanamke ambaye anasubiri kuhudumiwa, kando yake kuna yule ambaye yuko kwenye rangi nyekundu na tayari anapokea huduma ya eneo hili la Beyond Zero.

Akina mama wamekongamana kwa wingi hapa kwenye lori hili. Wengi wanatarajia kupata huduma mbali mbali. Wa kuhudumia tayari wamo katika lori hili na wanaonekana kuwapanga katika mstari ili waweze kuwahudumia kwa hali ya mzuri.

Wanawake wenye foleni wanaonekana kutoka kwenye ambulensi hii ambayo ni ya kutoa huduma ya kwanza kwa wanawake. Migongo inaonekana kutoka upande wa pili ambao inaashiria kwamba tayari wamehudumiwa na wameridhika na huduma kutoka kwenye lori hilo.

Wanawake wameketi kando ya gari la kutoa huduma kwa wanawake. Wanaotoka kwenye gari ni wanawake ambao tayari wamevaa magwanda meupe, ishara kwamba hawa ni madaktari. Na walioko nje wanawasubiri kwa kuwatazama kwa hamu kubwa ya kupata huduma.

Akina mama kwenye viti wameketi huku wakimsikiza muhudumu ambaye yuko kwenye kigari cha kutoa hudumu za Beyond Zero kwa akina mama. Akina mama hawa wanaonekana kujawa na wingi wa matumaini kutokana na maneno wanayoambiwa na mwalimu wao.

Tendo la kuweka usafi meno limeanza lakini kifaa kinachotumika kuyaweka meno safi si kifaa rasmi cha utunzi wa meno. Kifaa hiki ni kijiti ambacho kwa mara nyingi huweza kuharibu ufizi za mtumizi wa kijiti hichi.

Kwenye mahabara, daktari anaonekana kuvaa glavu za rangi ya samawati. Mkononi ameshika vifaa mbalimbali vya kufanya vipimo mbalimbali. Labda vipimo hivi vitasaidia katika kusuluhisha matatizo mbalimbali.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa wake anaonekana kumhudumia akiwa amevaa glavu akiwa kwa umbali. Kwenye kipatakilishi meno anayoyatumia kunhudumia mhudumu huyu yanaonekana kuwa na kasoro.

Daktari wa meno anaonyesha jinsi meno iliyopangwa kinywani, labda ana kipindi cha kuwafunza watu jinsi ya kushuguliki meno kwa kutumia kibonzo cha ufizi.

Daktari wa meno amefika na vifaa vyake na yu tayari kuanza kumhudumia mgonjwa wake wa kwanza. Mgonjwa ana tabasamu la matumaini. Bila shaka anatarajia kupata huduma bora kutoka kwa dakatari wake wa meno.

Usafi wa meno unaendelea hapa. Huyu anaonekana kutumia kijiti ambao si salama kwa mtumizi yeyote wa kijiti hasa kwa fizi za anayetumia kijiti, huweza kupata madhara kwa hivyo si salama hata kidogo kwa mtumizi wa kijiti huyu.

Wagonjwa wana changamoto za kiafya ya kinywa chao. Meno ya kwanza ni machafu na yana rangi ya hudhurungi. Ya pili, inaonekana kuathiriwa na tayari fizi zake zinabadilika rangi kuwa katika kijani kilicho kolea, ishara kwamba hawa wanaumwa na meno yao.

Daktari wa meno, anaifanya kazi yake, kwa kushika mdomo, anaangalia jino la mgonjwa wake kwa utaratibu na kuyasafisha, ili jino hilo, liwe na usafi ambao unaonekana kuwa katika meno hayo mengine, ambayo yamelainika vizuri kwenye mdomo na kinywa cha mgonjwa wake.

Usafi wa meno ni shughuli ambayo inaendelea hapa. Tayari meno ambayo isha safishwa, yanaonekana kuwa meupe na ya kupendeza. Na upande wa pili meno ambayo hayajapata huduma hii ya usafi, yanashughulikiwa kwa sasa. Bila shaka yatapendeza pia.

Usafi wa meno umezingatiwa hapa. Mswaki unaotumika unaonekana kuwa katika hali isiyokuwa nzuri na dawa ambayo imetumika haionekani labda mtumizi hana uwezo wa kuipata dawa nzuri ya kuitumia na meno yake hayaonekani kuwa safi.

Dakitari wa meno ameanza shughuli yake, ana wagonjwa wawili tofauti wakwanza hana meno ya mbele yuko katika pilka pilka za kuwa kibogoyo, wa pili ana meno ya mbele lakini hayaonekani kuwa katika afya nzuri.

Midomo iliyo hapa inaashiria furaha. Tabasamu inayoonyeshwa na aliyoko hapa inaonyesha kwamba hali si mbaya kwake na anazingatia usafi wa meno kwa sababu meno yake ni safi na yanapendeza.

Meno ya mgonjwa huyu yanaonekana hayako katika hali nzuri. Yanaonekana kuwa na fizi ambazo zimeumizwa lakini daktari anashughulia meno haya kwa kushughukia meno haya kwa kuyasafisha kwa utaratibu aina wake.

Meno yaliyoko hapa yamebanwa ishara kwamba huyu anapitia uchungu mwingi yamebanwa na hakuna ata nafasi iliyoachwa midomo nayo iwazi labda shughuli inayoendelea haimpendezi muusika.

Majengo ni mawili, moja ni kuu kuu, jingine linaonekana kuwa kisasa lakini haitumiki. Labda ni kwa sababu ya adhari ya mafuriko maji yaliyoko pale hayamwezeshi yeyote kuingia katika jengo hili linaloonekana kule.

Shughuli za kuzindua miradi zimeanza hapa. Vichwani kofia za usalama zimevaliwa. Majaketi ya usalama pia yamevaliwa. Walioko hapa bila shaka hawana budi ila kuva hivi ili wasidhuruike na yanaondelea huku katika hali ya ujenzi.

Askari wa vita wanaonekana kupitia mazoezi makali hapa kwenye pikipiki. Wote wanapitia mazoezi ya uendeshaji na ulengaji shabaha kwa kutumia mitutu yao ya bunduki. Bila shaka mazoezi haya, si ya askari wa kawaida.

Eneo hili lina taka nyingi. Inaonekana kuwa na vifusi vingi na ni ishara kwamba mambo ambayo si mazuri yamefanyika labda athari ya maafa ya bomu au tetemeko la ardhi na uokozi unaendelea.

Mashua tatu baharini, tayari kuanza shughuli ya usambazaji wa bidhaa ambazo zinaonekana kwenye mashua ya kwanza. Watu pale wanatarajia kwanza wamevaa sare ya jaketi za rangi nyekundu na kuna wale ambao wamevaa rangi ya manjano. Wote hawa wako kwenye shughuli ya kupeleka chakula upande wa pili ambayo inasubiriwa na jamii fulani kule.

Mkasa wa moto tayari unashuhudiwa. Wahuduma wa kwanza washafika lakini moto huu unawashtusha ishara kwamba wameshindwa kuudhibiti ambao ni hali ya hatari kwa wenyeji wa eneo hili.

Gari la wazima moto limeegeshwa bila shaka kuna dharura aidha moto umezuka ama wameweka pale ili kuhudumia yeyote atakaye taka usaidizi wao wakati ufaao.

Mwanaume mkarimu anamsaidia mwanamke kuubeba mizigo mzito. Mzigo huu ni chakula ambacho mwanamke huyu ameweza kujishindia. Walioko nyuma wanasubiri kwa hamu wakati wao ufike ili waupate mizigo wao.

Usafiri unaonekana kunoga lakini kando kuna maafa ambayo tayari yamefanyika, labda ni ajali. Askari wako pale na wenyeji wako pale, kuwaokoa manusura wa tukio hili ambalo linaonekana la kutisha.

Mafuriko yamewadhuru wenyeji wa kijiji hiki. Mji ni mengi, watoto hawawezi stahimili nguvu za maji haya, lakini watu wazima hawana budi ila kuvuka. Watoto wamewekwa kwenye mashua ndogo, ili wavuke salamani upande wa pili.

Majengo ya kitamaduni yanaonekana. Juu kunaonekana kuwa na choo cha kisasa na tanki ya maji ya kisasa. Bila shaka wenyeji hawa wamepata ufadhili wa kupata vyoo na maji kwa sababu ya kuishi kwao kwa hali ya kisasa.

Mifuko iliyojaa takataka imesambazwa kwote sakafuni humu. Wanaofanya kazi hii wameyavalia mavazi ya kijani na wanasubira kwa sababu lori lililoko hapo gari limejaa taka, labda subira yao ni kwamba taka ziende kumwagwa kisha taka zilizo kwa mabegi zije zichukuliwe badae, ili kuimarisha usafi.

Shuguli za usafi zimeanza. Taka zaonekana kubebwa kwenye kijigunia na wanofanya kazi hii wengi wamevaa barakoa inaashiria ya kwamba uvundo katika eneo hili hauwezi kustahimilika na yeyote anayefanya kazi hapa.

Afya imepewa kipaumbele katika eneo hili. Wanaoongoza shughuli hili wamevaa tisheti za rangi ya kijani, ndoo imewekwa pale na inaonekana kuwa na sabuni ya kuua viini hatari ambavyo vinaweza kusambaza ugonjwa. Wenyeji wake nao tayari wameanza shughuli za usafishaji wa mikono.

Mandhari ni ya majini. Mimea inaonekana ni ya majini. Miale inaonekana kwa umbali labda kuna utafiti unaendelea katika hali hii. Samaki wanaonekana kutoroka mwanga huu.

Hospitalini shughuli zinaendelea. Muuguzi anamhudumia mgonjwa wake wa kwanza. Mgonjwa mwenyewe ana uso wa tumaini. Wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kwamba wanajali afya yao.

Kifaa cha kupima mapigo ya moyo kinaonekana kuwepo pale. Mgonjwa amelala hoi. Kifaa chenyewe kinaonekana hakiko katika hali nzuri, labda hali ya mgonjwa kwa sasa hivi haitabiriki kuwa nzuri au mbaya.

Kitanda hiki ni cha kuwatunza wagonjwa wenye mahitaji ya hali ya juu. Vifaa vilivyoko kule pia ni vifaa vya kuwatunza wagonjwa wenye hali mahututi lakini kwa bahati nzuri hakuna mgonjwa anaonekana kwenye hospitali hii kwa sasa.

Maabara haya ni ya somo la kompyuta, mashine zilizoko pale zaonekana ni ya kisasa na nzuri kwa matumizi lakini watumizi hawapo, labda muda wao kutumia maabara haya haujafika.

Muuguzi anaingia kwenye chumba cha kujifungua cha wanawake. Macho yake yametazama kwenye simu yake labda hana umakini sana na anachokifanya na hali hii inaweza leta ajali kwenye chumba hiki cha kuzalisha wanawake.

Huduma ya kwanza inayoendelea inasababisha mgonjwa kulala kifudifudi. Anayemhudumia anafanya kwa uangalifu sana, huku akiwa amevaa glavu, kuashiria kwamba anajali usalama wake na wa mgonjwa wake.

Pango ni la kuhusu afya anaonekana hapo ana mawazo makubwa nywele zilizochanika iznaonyesha kuwa mtu huyu hayuko katika hali nzuri ya kiafya, labda wakati huu tunaashiriwa kuwa wangalifu na afya zetu za kiakili

Tangazo la kibishara, linaonyesha jinsi ambavyo dawa hii ya panadol inaweza kufanya nguvu chini ya masaa ishirini na manne. Kwa tangazo hili wanunuzi watakuwa na matarajio makubwa ili waweze kupata nafuu chini ya masaa ishirini na manne.

Afya kama nguzo kuu ya jamii. Dawa inaoneshwa kua ya kuongeza vitamini. Mtumizi anaelekezwa jinsi ya kutumia, na anashawishiwa kutumia kiwango kipi cha dawa hii.

Dawa hii ni ya mtoto. Mtoto aliyechorwa pale anaonekana kutabasamu. Ishara kwamba mtoto atakaye tumia dawa hii, bila shaka atapata nafuu na kupata tabasamu baada ya matumizi ya dawa hii.

Hospitalini vitanda vinasafishwa. Hakuna mgonjwa alieko pale lakini muuguzi anaonekana kuviweka vitanda katika hali shwari, ili kuwapokea wagonjwa wa siku hii.

Mgonjwa alieko pale ni mtoto mchanga, alieko mikononi mwa mama yake. Anahudumiwa kwa kupewa chanjo. Walioko kwenye upande wa pili, wameketi kwenye viti na kusubira kwa upole, labda mgonjwa wao ahudumiwe na aruhusiwe kwenda nyumbani.

Wahudumu wamewasili kwenye chumba chao cha kutoa huduma. Wanaonekana kuwa na umakini na afya yao kwa kuitunza kwa kutumia bakola mbalimbali . Muhudumu upande wa pili naye amembeba mtoto labda anasubiri wakati wake mwafaka wa kuhudumiwa.

Mtoto wa umri mdogo amelazwa amewekewa bendeji kichwani na mkononi mwake. Mtoto huyu anaonekana kuwa na uso wa maumivu, bila shaka ameumia na hali ambayo yupo sasa haimfurahishi mama yake.

Mikono inaonekana pale ni mitatu cha kwanza kinatiwa wino na wapili anamhudumia huyu ambaye anaonekana kuwa mdogo shughuli inayoendelea hapa inaonekana ya chanjo na aliyepakwa rangi tayari ameshapokea chanjo yake.

Mgonjwa amekunja uso wake huku akipata kudungwa sindano na muuguzi ambaye tayari yuko na barakoa puani .Ina ishara kwamba muuguzi huyu anajali sana afya yake na afya ya mgonjwa wake.

Chanjo iliyoko pale ni ya watoto wadogo. Watoto wanahimizwa kupata chanjo hii na imewekwa kwenye chupa kidogo ambayo inaashiria kwamba kwa mtoto mdogo haitachukua mda mrefu ili kukamilisha chanjo hii muhimu kwa watoto wachanga.

Chumba ni cha kuwahudumia watoto. Tayari kitoto kichanga kiko kwenye kitanda na kinapata huduma. Wauguzi nao wameshika madaftari yao tayari kurekodi matukio mbalimbali katika shughuli zao hapo kwenye chumba hiki.

Mkononi, sindano inadungwa labda kwa shughuli za kiafya, kuchunguza ugonjwa ama kufanya vipimo vya kiafya. Muuguzi amevaa glavu, kwamba huyu anajali afya yake na pia anajali afya ya mgonjwa wake.

Foleni ya watoto hawa inaelekea kwenye mfereji. Aliyeko kwenye mfereji ni mwalimu ambaye tayari ana barakoa puani, ishara kwamba anajali sana afya ya watoto wake naye mwenyewe. Anawaongoza kunawa mikono ili ugonjwa labda uliopo hapa usisambae zaidi kwenye kituo hiki kupasha elimu.

Mchezo wa dondi umekamilika. Mchezaji ambaye ni bondia anaonekana kupata majeraha usoni. Uso wake una kifusi lakini uso wake unaonekana kuwa pia na tabasamu ishara kwamba mchezo huu ameushinda licha ya kupata majeraha.

Bendeji mkononi mwa mgonjwa wetu inaonekana kuwa safi. Labda ni ishara kwamba haijachukua muda mrefu tangu ifungwe ama ndio pindi tu ambapo inafungwa jinsi ambavyo mgonjwa huyu ameishika. Uso wake unaonyesha kwamba hana uchungu wowote, labda ako tayari katika harakati za kupata nafuu.

Shughuli za mchezo wa vikapu unaendelea. Sakafuni mchezaji ameushika mguu wake. Huyu ni mchezaji ambaye ameumia lakini bado hajaanza kupata huduma kutoka kwa muuguzi wa timu yake.

Mgonjwa anapata nafuu kwenye kitanda cha hospitali ,ameshahudumiwa na tayari amefungwa bandeji kwa kunyoosha mkono wake vidole vimepinda kuonyesha bado ana uchungu mingi lakini baadaye kwa kuhudumiwa hivi mgonjwa atapata nafuu.

Mguu wa mtoto unaonekana kupitia maumivu. Kwa umbali kuna michirizi ya rangi nyekundu. Mguu wenyewe unaonekana kufura. Mtoto huyu bila shaka yuko kwenye maumivu ambayo yatamdhuru asipofanyiwa uchunguzi.

Mandhari ya kijijini. Choo kinachoonekana pembeni ni choo cha nje kuashiria kwamba wanaoishi huku hawana vyoo vya ndani. Mti wa mwembe ambao unaonekana kule unapenyeza miale ya jua ambayo inafanya mandhari haya kuonekana mazuri na ni wakati wa asubuhi.

Hapa ni mashambani. Mimea imenawiri lakini kuna hali ya kiangazi kidogo. Kuna mimea ambayo inaonekana kunyauka na mahindi ambayo yako upande wa pili yamenawiri na yanatarajiwa kuvunwa wakati wowwote kutokea sasa. Barabara iliyoko pale haina watu labda shughuli hazijaanza katika eneo hilo.

Mmea wa mpamba unaonekana kunawiri. Tayari pamba imechanua lakini ipo tayari kwa kuvunwa mvunaji hayupo. Iwapo itavunwa kwa wakati pamba hii itamfaa mkulima huyu kwa wakati.

Hapa ni msituni. Mimea ya aina mbali mbali inaonekana, lakini mmea unaovutia zaidi ni mmea ambao unaonekana kua na majani mengi sana. Ni ishara kwamba eneo hili limepokea mvua ya kutosha, na mandhari hapa ni ya kupendeza.

Mawingu ya rangi ya samawati yanaashiria hali ya angaa kuwa swari. Mimea nayo inaonekana kunawiri. Mingi inaonekana tayari imeshatoa matunda yake tayari kwa mavuno ya msimu huo.